Maduka ya kuuza mapambo. Warembo wakiwa mahali pale. Wengine wanasokotwa nywele na wengine wanapakwa kucha ili warembeke.

Wanunuzi wakiwa kwenye duka kubwa, lililo na bidhaa tofauti tofauti kama vile; viatu, nguo, begi wakiwa wanataka kuzinunua.